Mazingira yenye uoto wa asili yaonekana kupendeza kwa rangi ya kijani. Migomba imesimama wima ikiwa na mashina imara na matawi yaliyotanda. Pia kuna miti michache iliyoota kwa nafasi ikionyesha ustawi wa asili. Majani yamemea kila upande yakitoa kivuli na hewa safi ya kutosha.

Mifumo ya kupiga na kuosha ng'ombe ndani ya poo mahalumu inaonyesha. Huku mwanamke pamoja na wanaume wawili wakiepuka mistari ya maji na kemikali wakiwa wanapita kutoka upande moja hadi mwingine. Kondoo wawili walowekwa kwa ndani kwa ajili ya kuondoa vimelea na watu hawa wanaangalia bila kushuku na kuweka tahadhari.

Ng'ombe watano walisimama chini ya kivuli kirefu mkulima akiwatupia macho huku wakila majani mabichi, kimuya kilitawala pale jua lilichomoza polepole angani wakiburudika sana.

Maanthari ni ya sokoni, nawaona wamama wawili wamejifunika vichwa vyao, pamoja na kuvaa sare za kufanya kazi. Kando yao kuna ndizi ambayo imeiva kwelikweli kuashiria kana kwamba biashara yaendelea humu.

Majani makubwa yanabamba kwenye mwavuli mnene yenye rangi ya ngavu, huku matunda yakitetemeka chini polepole chini yao, matawi yenye mawingu ya ndizi yanalenga ardhini, yakiwa na vikundi vya majani dhurami zinazong'aa.

Mama ameinama kando ya mnyama akikusanya kioevu cheupe kwa kutumia chombo , miguuni mwa mnyama kuna kamba iliyofungwa kuhakikisha utulivu wakati wa shughuli ,mahali panapofanyika kazi panaonyesha hali ya usafi na utaratibu wa kitamaduni, upekee wa tendo hilo unaonyesha ustadi ,subira pamoja na uhodari wa asili.

Mizabibu ya ndizi yenye majani mabichi imestawi kwa wingi pembezoni mwa shamba , eneo hilo limepandwa kwa ustadi , udongo ukiwa umelainishwa na kulimwa kwa uangalifu , kati ya mistari yamemea kunamifereji midogo inayoruhusu maji kupita kwa urahisi , mandhari yote inaonyesha juhudi za mkulima katika kuhakikisha mazao yana stawi kwa afya.